Mazingira mazuri ya shule ya awali kukiwa na jengo la ghorofa ambalo hutumika kama madarasa pamoja na viwanja vya michezo vyenye bembea zenye rangi tofautitofauti, chini kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani ambayo humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira mazuri ya shule ya awali kukiwa na majengo ya madarasa pamoja na viwanja vya michezo vyenye bembea zilizotengenezwa kwa kutumia chuma na plastiki za rangi tofautitofauti. Chini kukiwa na majani fupi za rangi ya kijani ambazo humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya viwanja vya michezo vya shule ya awali, kukiwa na bembea zilizotengenezwa kwa kutumia chuma na plastiki za rangi mbalimbali. Chini kukiwa na udongo laini ambao humkinga mtoto asiweze kuumia kipindi atakapoanguka.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi, yenye jengo la ghorofa mbili ambalo hutumika kama madarasa, nje kukiwa na bustani yenye nyasi fupi zenye rangi ya kijani pamoja na maua yanayo izunguka bustani hiyo

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwa anawafundisha wanafunzi wa shule ya msingi, walioketi katika madawati wakiwa wamevaa sare za shule za mashati ya rangi nyeupe na suruali au sketi za rangi ya bluu.

Kitabu kilichochapishwa chenye makaratasi ya rangi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi, ambacho ikiwa na picha ambazo zinasaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi kukiwa na jengo ambalo hutumika kama madarasa. Nje kukiwa na viwanja vya michezo ambavyo vinanyasi fupi zikiwa zina rangi ya kijani.

Ukuta ambao umebandikwa vikaratasi vinavyoonyesha siku za wiki, kama vile jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na jumamosi, vikiwa vimepangwa katika mtiririko huo ambao hufundisha wanafunzi wa shule ya msingi vilivyoandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Kitabu ambacho kimechapishwa kwa kutumia karatasi nyeupe kikiwa na maandishi ya rangi nyeusi kinachotumika kufundisha somo la kiswahili kwa wanafunzi wa shule ya msingi kikiwa na picha ambazo zinawasaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi, kukiwa na jengo la madarasa likionekana kwa mbali pia kuna bustani yenye miti mirefu inayotoa vivuri vizuri, pamoja na maua ya rangi ya njano yaliyozunguka bustani hiyo.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la madarasa lililopakwa rangi nyeupe, kukiwa na kibaraza ambacho kina nguzo refu za chuma zilizopakwa rangi nyeusi, zinazotumika kushikilia paa ya jengo hilo

Walimu pamoja na wasimamizi wa mitihani, wakiwa katika chumba cha darasa ya shule ya sekondari, wakiwa wanakagua mitihani ambayo imehifadhiwa katika bahasha za rangi ya kijani na kupangwa juu ya meza.

Mazingira ya chumba cha bweni la shule ya sekondari, kukiwa na vitanda vilivyo tengenezwa kwa kutumia chuma, vikiwa vimeunganishwa kitanda cha juu na kitanda cha chini kukiwa na magodoro yaliyotandikwa vizuri mashuka muepe, pamoja na meza na kiti cha kukalia wakati wa kujisomea.

Wanaume wawili ambao ni walimu wa shule ya sekondari, wakiwa wamesimama nje ya majengo ya madarasa, wakikagua mitihani ambayo imehifadhiwa kwenye bahasha na kuwekwa juu ya meza.

Darasa la shule ya sekondari likiwa limefanyiwa usafi vizuri, lenye ubao wa rangi nyeupe meza na viti vya kukalia, kukiwa na kompyuta mpakato katika kila meza, na madirisha makubwa ambayo yanaingiza mwanga wa kutosha.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kwa ajili ya kufanya mafunzo ya vitendo ya uchunguzi wa kisayansi; kukiwa na meza ndefu za mbao pamoja na mabomba ambayo hutumika kuleta maji katika maabara hiyo.

Kitabu kilichochapishwa kwa ajili ya kufundishia somo la biolojia kwa wanafunzi wa shule ya sekondari, maalumu kwa kidato cha nne, kikiwa ni toleo la tano, lenye picha ya daktari aliyeketi, akiwa anamsikiliza mgonjwa aliyeketi upande wa pili wa meza.

Mwanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakiwa wamevalia sare za shule ambayo ni masweta ya rangi nyekundu mashati meupe na sketi za rangi ya bluu.

Mwalimu wa kiume aliyevaa suti akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa mafunzo kwa wanafunzi wa shule ya sekondari, yanayohusu mfumo wa umeng'enyaji wa chakula unaopatikana katika mwili wa binadamu.

Chumba cha bweni la shule ya sekondari kukiwa na vitanda vilivyotengenezwa kwa kutumia chuma na kuunganishwa kitanda cha juu na kitanda cha chini, ambavyo vina magodoro yaliyotandikwa mashuka masafi.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha unaoingia kupitia madirisha makubwa, wakiwa makini kumsikiliza mwalimu ambaye anawafundisha.

Vijana wa kike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika vimbweta, ambapo wanafanya majadiliano mbalimbali wakitumia kompyuta mpakato, simu janja, madaftari na kalamu vilivyopo juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa katika jengo lililo na uwazi mkubwa na utulivu kila mmoja akiketii kwenye dawati ampapo kuna kompyuta mpakato, simu janja, vitabu, madaftari na kalamu wanvyotumia kwa ajili ya kujisomea.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi kwenye viti wakiwa wanamsikiliza kwa makini, baadhi yao wakiandika kila wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo, walioketi katika viti ndani ya darasa, akitumia kifaa maalum ambacho kinakuza maandishi yaliyopo kwenye kompyuta mpakato yakionekana katika kitambaa kilichopo mbele ya darasa.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika viti. Mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile: mikoba ya kuhifadhia vitu vidogovidogo, madaftari pamoja na kalamu wanazotumia kuandikia.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wanapewa maelekezo ya kutumia kompyuta zilizopo katika meza, ambapo kuna madaftari pia wanayotumia kwa ajili ya kujifunzia.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi ndani ya darasa wakifanya majadiliano ya kile walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato iliopo juu ya meza, madaftari na kalamu za kuandikia.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi wengine wakisimama ndani ya darasa, ambapo wanafanya majadiliano kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo mezani, madaftari na kalamu za kuandikia.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika vimbweta wakiwa wanafanya majadiliano ya kile walichofundishwa, kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, pamoja na madaftari na kalamu wanazotumia kuandikia.

Vijana wawili wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya matengenezo ya kompyuta mpakato, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kupima umeme mdogo na kuchomelea vifaa vya kielektroniki.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa, wameketi katika madawati, wakiendelea kumsikiliza mwalimu kwa umakini wengine wakiandika wanacho fundishwa kweye madaftari au makaratasi meupe.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wapo katika chumba ambacho kina kompyuta za mezani, wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo vya utengenezaji na utumiaji wa kompyuta hizo kwa kutumia programu mbalimbali.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo chuo cha ufundi, wakiwa katika darasa ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji na utumiaji wa kompyuta za mezani kwa kutumia programu mbalimbali.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa, ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengeneza wa simu za mikononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwaajili kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa magari wakitumia gari bovu lililopo ndani ya karakana kubwa, ambapo wanatumia kwa ajili ya mafunzo.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi; wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu, kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kupima umeme mdogo na kuchomelea.

Vijana wawili ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa ambapo wanafanya mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa kifaa cha kielektroniki, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia na kupima umeme.